Sehemu ya kituo kidogo cha umeme cha Kegate nchini Kenya, chenye miundo labda ya chuma na vifaa vya umeme vya kilovolti mia moja thelathini na mbili. Huku jengo likionekana nyuma.

Nguzo za umeme, nyingi zikiwa zimeunganishwa na nyaya na inaonekana kuna watu wanazifanyia kazi. Nguzo hizo ziko karibu na jengo refu na barabara yenye magari.

Nguzo ndefu ya umeme au minara ya mawasiliano ikisimama wima angani. Inaonekana imetengenezwa kwa chuma na ina muundo wa kimiani. Nyuma yake kuna anga la buluu lililojaa mawingu meupe.

Mtambo mkubwa , wakuchimba vizima, ukiwa umesimama wima kuna kereni mbili kubwa zikisaidia kazi zikiwa zimeelekeswa kwenye mtambo, mazingira yaonekana kuwa ya wazi na angaani kuna mawingu kidogo.

Kituo kikubwa cha kupaza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya. Bendera yenye nembo ya Ketraco inaonekana kushoto ikipendekeza uhusiano na mradi wa umeme. Anga ni blue na safi na ardhi inaonekana kuwa wazi.

Mtambo wa nguvu za jotoardhi. Kuna majengo makubwa, mabomba na mivumo mingi ya kupozea inayoonyesha mvuke. Eneo lote linaonekana kuwa eneo la viwanda lenye miundombinu mingi ya uzalishaji wa nishati.

Kundi la wanaume, wengine wakiwa wamevaa kofia ngumu za manjano, na fulana za usalama za kijani kibichi, wakisimama inje karibu na miundo mbinu, mikubwa ya umeme, yenye nguzo na nyaya nyingi

Kituo cha kupunguza umeme kinachoweza kuwa kituo kidogo au kikubwa. Ina nguzo ndefu za chuma zinazobeba nyaya na vifaa vingine vya umeme chini ya anga ya buluu.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme chini ya anga la bluu. Miundo mirefu ya chuma inabeba nyaya nyingi za umeme ikionyesha mtandao, changamano na usambazaji wa nishati. Hii inaweza kuwa sehemu ya mfumo wa umeme.

Daraja refu la saruji na chuma likinyoosha juu ya maji labda mto au ziwa, upande wa kushoto na kulia kuna nguzo za taa za barabarani, mbele kuna muundo mkubwa wa chuma unaofanana na lango la kuvuka.

Mwanaume ameketi juu ya mkokoteni uliojaa mitungi mingi ya plastiki ya rangi tofauti kama vile bluu, njano na nyeusi. Anaonekana akisafirisha maji au kimiminika kingine. Mandhari ya nyuma ina miti na barabara.

Eneo la soko au biashara, labda baada ya mvua, kwani kuna maji chini. Watu kadhaa wanaonekana, mmoja amevaa kofia nyekundu, wengine wakiwa wamekusanyika karibu na bidhaa, zilizotandazwa ardhini au kwenye meza. Inaonekana kama shughuli ya kawaida za soko, zikiendelea licha ya unyevunyevu.

Mto uliojaa taka na uchafu huku watu na magari yakionekana juu ya daraja. Ni mfano halisi wa uchafuzi wa mazingira unaoathiri vyanzo vya maji.

Makazi duni nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na karatasi, chini kuna mto mchafu wa rangi ya udongo na watoto wanacheza karibu na kingo zake, mandhari inaonekana kuwa chafu na miundombinu mibovu.

Makazi duni yaliyojaa takataka na maji machafu, labda baada ya mafuriko. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na mazingira yameharibika vibaya. Inaashiria changamoto za usafi na miundombinu.

Vifaru wawili, mmoja akiwa mkubwa na mwingine mdogo, labda mama na mtoto, wakitembea kwenye nyika kavu. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji, lenye majengo marefu na anga lenye mawingu, wakati wa machweo au mawio na kutoa mwanga wa dhahabu.

Mwanaume aliyevaa sare ya kazi na kofia akisimama katika eneo lenye makazi duni. Anaashiria kwa mkono wake wa kushoto huku akiwa ameshika kitu mfukoni, mkononi mwake wa kulia. Nyuma yake kuna nyumba mingi zilizojengwa kwa mabati.

Chui mwenye hasira akifungua mdomo wake na kuonyesha meno marefu. Manyoya yake yanamadoa meusi na kahawia na madhari ya nyuma ya kijani kibichi.

Mbweha mwenye mgongo mweusi, akisimama kwenye nyasi ndefu akiangalia mbele. Mandhari ni ya kijani kibichi, na kuna mimea mirefu, pengine katika eneo la wazi au savannah.

Bomba kubwa labda la maji taka au maji mengine likiwa limetoboka na kutoa mvuke au maji. Bomba hilo linaonekana kuwa juu ya ardhi likipita kwenye udongo na nyasi chache.

Mandhari ya pori au mbuga la wanyama. Mbele kuna mbuni na kulia kwake, kuna swara wawili, moja mkubwa na mwingine mdogo, wakila nyasi. Nyuma kuna miti midogo na majani mabichi, na anga inaonekana wazi.

Pundamilia wawili wakiwa wamehifadhiwa, huku jiji lenye majengo marefu, likionekana nyuma. Mandhari ni kama savannah au mbuga, iliyo na nyasi kavu. Inawakilisha mchanganyiko wa maisha ya porini na maendeleo ya mji.

Mtu amebeba ndoo na mfuko ,akitembea kwenye eneo lenye matope mbele ya nyumba zilizoezekwa kwa mabati. Nguo zimetundikwa nje.

Bomba la maji la rangi ya bluu linaonekana, kuna viunganishi vya bomba vilivyoshikiliwa na boliti na nati. Mtu mmoja, akiwa amevaa glovu, anaonekana akifanya kazi ya kuunganisha au kukaza sehemu za bomba.

Eneo la uharibifu mkubwa, labda baada ya tetemeko la ardhi na takataka na vifaa vilivyoharibika vimetapakaa kila mahali. Mtu mmoja anaonekana amelala chini, katikati ya vifusi akionyesha hali ya kukata tamaa au kujeruhiwa.

Eneo la ujenzi wa bomba la maji. Tunaona wafanyakazi kadhaa, wakiwa wamevaa helmeti na vest za usalama. Kreni inatumika kumwaga saruji kwenye muundo wa zege. Mandhari inaonekana kuwa nje na miti ikiwa nyuma.

Rundo kubwa la chupa za plastiki zilizobanwa; zikiashiria uchafuzi mkubwa wa plastiki labda katika jaa la takataka nchini Kenya. Mtu anaonekana upande wa kulia na mandhari na miti la jengo nyuma.

Njia yenye vumbi inayopita katikati ya miti mirefu na majani mabichi. Inaonekana kama bustani au msitu mdogo na mwangaza hafifu unaingia kupitia majani.

Makazi duni, yaliyojengwa kwa mabati na matope, yanayopakana na rundo kubwa la taka. Inaonekana kama makazi ya watu wengi, labda katika eneo la Kibera jijini Nairobi.

Watu watatu labda wanafunzi na mwalimu wakipanda miti. Mmoja wao anatumia jembe kuchimba shimo na wengine wawili wamesimama karibu. Inaonekana kama tukio la upandaji miti.

Ujenzi wa tanki kubwa la maji chini ya ardhi. Tunaona kuta zikiwa zimejengwa kwa mbao, zinazounda fremu zikiashiria maandalizi ya kumwaga zege. Inaonekana kama mradi mkubwa wa uhandisi.

Ukarabati, wa bomba kubwa chini ya ardhi. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakishirikiana kuinua na kuweka sehemu ya bomba wakitumia kreni. Eneo lina udongo mwenkundu kuashiria ni eneo la uchimbaji.

Mnara wa KICC jijini Nairobi ukiwa na nembo ya Samsung juu. Chini yake kuna sanamu ya mzee Jomo Kenyatta na chemichemi yenye upinde wa mvua. Majengo mengine yanaonekana nyuma.

Nyani mkubwa, labda dume, akiwa amesimama juu ya mti au nguzo ya mbao. Manyoa yake, yanaonekana kuwa ya kahawia kijivu na una umbo imara. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea.

Kundi la swara watatu wakitembea kwenye nyasi wakiwa na rangi ya kahawia na sehemu za chini nyeupe. Nyuma yao, kuna mandhari ya milima na vichaka.

Njia ya mbao iliona miti mirefu na mimea mingi kando yake, ikionekana kama sehemu ya msitu au bustani. Njia hiyo inaonekana kuwa katika hali nzuri inaongoza mbele, ikiwa na mbao zilizopagwa vizuri, na nguzo za mbao za kushikiri.

Mfreji mrefu uliochimbwa ardhini. Ndani yake kuna bomba kubwa la maji au la choo. Kando ya mfereji, kuna udongo uliyotolewa wakati wa kuchimbwa.

Kundi la watu, labda wafanyakazi wa usafi wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi na boti. Wengi wao wakiwa wameshika mikono juu kwa furaha. Wako katika eneo linalofanana na makaazi duni yenye majengo ya mabati.

Jengo refu la KICC jijini Nairobi, likisimama chini ya anga la buluu lenye mawingu. Kuna bendera kadhaa zilizopangwa mbele ya jengo zikionyesha utofauti.

Eneo pana. Linaonekana kuwa na nyasi nyingi na miti michache. Mbali kidogo kuna milima au vilima vidogo. Anga lina mawingu meupe la bluu likionyesha hali ya hewa tulivu na nzuri.

Uwanja mpana wa savana unaonyesha vifaru wawili wakubwa. Mmoja akiwa mkubwa na mwingine mdogo. Wametembea katikati ya nyasi ndefu, kavu na zenye rangi ya dhahabu.

Eneo la uharibifu mkubwa, labda baada ya jengo kuporomoka. Mashine kubwa ya kuchimbia, inaonekana ikiondoa vifusi na mabaki ya jengo. Kuna watu wachache pia, wanaoonekana wakifanya kazi, katika eneo hilo.

Eneo lilioadhiriwa na mafuriko. Maji yamejaa barabarani na kuzunguka nyumba zilizoharibika. Nyingi zikionekana kuwa zimejengwa kwa mabati na matofali ya udongo. Kuna uchafu mwingi ikiwemo mimea na takataka.

Mtu akikusanya taka karibu na mto wa mkondo wa maji uliojaa uchafu. Anaonekana amevaa sare ya kijani kibichi na kofia ya usalama ya rangi ya chungwa. Akitumia chombo kama sepetu kukusanya taka, kwenye mfuko mkubwa.

Mazingira yasiyofaa. Labda mkondo wa maji chafu au mtaro uliyojaa takataka na mimea iliyokauka. Kuna nyumba zilizojengwa karibu na eneo hilo zikionyesha hali duni ya maisha. Mbingu inaonekana kuwa wazi.

Twiga watatu wamesimama kwenye ardhi yenye rangi ya udongo. Huku nyuma kukiwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti. Twiga wawili wamesimama karibu, shingo zao zikionekana kama zimeungana na twiga wa tatu yuko upande wa kulia kidogo.

Simba labda jike kutokana na ukosefu wa manyoya. Akitazama moja kwa moja kupitia ua wa chuma. Macho yake yanaonekana wazi na inaonekana kama anatoa ulimi wake kidogo. Mandhari ya nyuma ni kama udongo mwekundu.

Wanaume watatu wanasukuma mkokoteni uliobeba magunia mengi barabarani. Upande wa kushoto kuna majengo yenye paa za mabati na mabango, yakionyesha shuguli za kibiashara. Barabara ni ya udongo, au isiyotengenezwa vizuri.

Hifadhi ya uhuru Nairobi Kenya. Ikiwa na miti mingi na nyasi. Majengo yanaonekana kwa mbali nyuma ya bustani. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Ndovu mdogo, labda tembo mwekundu, akitembea kwenye hali kavu. Inaonekana kama iko katika mazingira ya wazi, pengine mahali kama kituo cha yatima cha tembo, nchini Kenya.

Maporomoko ya maji yenye kungaa yanayoteremka ,kwenye miamba huku jua ikimulika. Kuna mimea ya kijani kibichi pembeni, na inaonekana kama sehemu ya njia ya asili au bustani .

Sehemu ya barabara kuu, labda kutoka ndani ya gari. Kuna ukuta mrefu upande wa kushoto unaoashiria handaki au njia iliyochimbwa. Magari mengine yanaonekana mbali mbele. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na ya kawaida.

Treni ya abiria iliyopakwa rangi nyeupe, nyekundu na machungwa ikisimama karibu na jengo la bluu linaloonekana kama daraja na watembea kwa miguu au kituo. Uzio wa waya unaonekana mbele ya picha ukiifanya ionekane kama kupitia ufa. Chini ya treni kuna nyasi.

Msongamano mkubwa wa magari na malori barabarani. Kuna watu wakitembea kando ya barabara na miti mingi inaonekana nyuma. Inaonekana ni eneo la mjini lenye majengo kwa mbali.

Barabara pana yenye magari machache. Upande wa kushoto, kuna miti na mimea mingi ya kijani kibichi. Upande wa kulia, gari linaonekana likiendeshwa na kioo chake cha pembeni kinaonekana. Mbali kidogo mbele, kuna bango la matangazo na majengo marefu.

Nambari, ya arubaini na sita kubwa na orodha ya maeneo. Inaonekano kua ishara ya njia ya basi, huku watu wengi, wakiwa wamesimama karibu. Mabasi mengine, yakiwa nyuma, huenda inaashiria kituo cha basi, kilicho na shughuli nyingi.

Barabara ya shughuli nyingi ikiwa na mabasi mengi yaliyosimama au yakisonga polepole. Watu wanatembea kando ya barabara, baadhi yao wakionekana kusubiri, kusafiri au kushuka.

Magari kadhaa yakiwa yamepaki kando ya barabara, yakionekana kuwa katika eneo la mji gari moja kubwa yenye rangi jeupe ya mistari ya kijani kibichi na buluu, pia kuna mabango ya biashara yaliyoonekana juu ya majengo ,baadhi ya watu wanaonekana wakitembea karibu na magari hayo.

Kundi la magari ya usafiri wa umma yanaoonekana kama matatu au mabasi madogo, yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria. Watu wachache wanaonekana karibu na magari labda abiria au madereva.

Basi la abiria pengine aina ya matatu lenye rangi ya kijani na manjano. Mbele kuna watu na magari mengine na inaonekana kuwa barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi labda jiji na majengo marefu. Kuna magari mengi hasa matatu zinazobeba abiria. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara wengine wakizungumza kwenye simu au wakingojea usafiri.

Eneo lenye shughuli nyingi, labda kituo cha mabasi au soko na watu wakitembea na magari mbalimbali. Kuna matatu kadhaa yaliyopakwa rangi mbalimbali na pia kuna mabasi makubwa. Watu wanaonekana wakishughulika na shughuli zao za kila siku.

Msongamano wa magari, kwenye barabara pengine katika eneo la roundabout . Kuna magari mbali mbali, yakiwemo mabasi, malori na magari madogo. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini Nairobi na watu na gari hasa matatu na majengo marefu. Mabango ya biashara yanaonekana wazi.

Barabara kuu yenye magari na watu wakitembea kando ya barabara. Juu kuna daraja la watembea kwa miguu la rangi ya blue .Inaonekana kuwa karibu na eneo la Kenyatta University.

Barabara kubwa yenye magari, labda barabara kuu. Chini ya anga iliyofunikwa na mawingu ikionyesha hali ya hewa ya mvua au iliyokuwa na mvua. Kuna miti mingi kando ya barabara.

Msongamano wa magari barabarani. Kuna gari dogo, matatu na mabasi ya abiria, lori la kubeba mchanga zote zikiwa zimesimama kwenye foleni. Majengo yanaonekana nyuma.

Basi ndogo labda matatu likiwa barabarani iliyo na watu wengi na majengo ya biashara. Watu wanasimama au kutembea karibu na gari na kuna bidhaa zilizopangwa mbele ya maduka kwa upande wa kulia.

Daraja la barabara na chini yake kuna mto wenye maji ya rangi ya kahawia. Juu ya daraja la kwanza kuna daraja lingine au njia panda ya juu zaidi. Kuna gari dogo nyeupe likipita kwenye daraja la chini.

Mabasi matatu ya abiria yanayofanana na yale yanayotumika Kwa usafiri wa umma Kenya labda matatu. Basi la mbele lina rangi ya kijivu na nyekundu. Nyuma yake, kuna basi jingine jekundu na lingine la buluu mbele kabisa upande wa kushoto. Miti na majengo yanaonekana nyuma.

Eneo la jiji yenye shughuli nyingi. Labda kituo cha mabasi. Katikati, kuna gari jeupe ndogo. Inaonekana kama matatu ikiwa na abiria, wengine wakiingia au kushuka. Maeneo ya matatu hiyo kuna mwanamke amesimama. Nyuma na pande za matatu, kuna magari mengine makubwa yanafanana na basi au matatu.

Gari ndogo la abiria pengine ni matatu, likipita chìi ya daraja. Kwenye daraja pameandikwa Don't overspeed na nembo za Kenha. Kuna mimea kando ya barabara, na watu wawili upande wa kulia.

Matatu nyekundu, ikiwa imesimama. Kuna watu wengi wanasimama karibu na matatu, baadhi yao wakionekana kuingia au kutoka. Matatu ina mapambo mengi na inaonekana kuwa katika eneo lenye shughuli nyingi mjini.

Msongamano wa magari na watu karibu na barabara pengine katika eneo la mjini. Kuna mabasi, magari madogo na magari aina ya vani. Watu wanatembea kando ya barabara na majengo yanaonekana kwa nyuma.

Barabara yenye magari na watu. Kuna basi dogo jeupe, likipita kushoto, na basi jekundu kulia. Mtu anaonekana akitembea kando ya barabara kulia. Barabara imepambwa na miti na majengo yanaonekana kwa mbali.

Barabara yenye magari kadhaa ya usafiri au yanayoonekana kama matatu. Kuna majengo yenye paa za kahawia nyuma na miti kadhaa . Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Andaki la barabara na watu wawili wakitembea karibu nalo. Andaki lina kuta za zege zenye rangi ya machungwa na juu yake kuna muundo wa kijani kibichi.

Makutano yenye magari na watu wengi. Kuna magari ya kibinafsi ,basi na watu wakivuka barabara au wakingoja. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu na huenda mvua ilinyesha hivi karibuni kwani barabara aina unyevunyevu.

Eneo la jiji lenye shuguli nyingi, labda kituo cha mabasi jijini Nairobi ,Kenya. Kuna watu wengi wakitembea barabarani na mabasi kadhaa yameegeshwa kando. Majengo marefu yanaonekana nyuma,

Barabara yenye shughuli nyingi likiwa na mabasi madogo ya abiria yanayoitwa matatu yenye rangi angavu ya michoro .Watu wanatembea barabarani na majengo marefu yanaonekana nyuma. Baadhi ya mabasi yana picha za ndege kama tai.

Matatu nyekundu, yenye picha la grafiti nyingi, ikiwa imepaki, kando ya barabara. Watu wawili, wanaonekana wakitembea, karibu nayo, na wengine wamekaa ndani.

Mabasi yaliyosimama kando ya barabara pengine yakipakia au kushusha abiria. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na mabasi haya na kuna bango la kampeni inayoonekana upande wa mbele wa kulia.

Kituo cha reli. Kuna treni lijalo na mabasi mengine mengi barabarani. Watu wanasubiri karibu na lango la kituo cha reli na wengine wanatembea karibu na kingo za reli. Upande wa kulia kuna nyasi na miti.

Mfumo, wa usafiri wa umma, wa Super Metro. Labda nchini Kenya. Ukiwa umesimama barabarani. Kuna majengo marefu nyuma yake, na watu wakiendelea na shughuli zao. Baadhi ya miti, inaonekana upande wa kushoto wa picha.

Barabara yenye shughuli nyingi, labda jijini. Kuna mabasi mawili. Watu wanaonekana wakitembea barabarani, na magari mengine pia yanaonekana. Majengo marefu na miti, yanatengeneza mandhari ya jiji.

Basi ndogo au matatu inaonekana kuwa katika eneo lenye shuguli nyingi la mjini. Kukiwa na majengo mingine na vibao vya maduka vinavyoonekana nyuma.

Barabara ya thika ikiwa na magari yakipita. Kuna daraja refu, la watembea kwa mguu lenye rangi ya buluu na pia sehemu ya kugeukia iliyoinuka. Mandhari inaonekana kuwa chini ya mawingu.

Barabara pana yenye njia mbil, ikiwa na vyambajengo vya simiti katikati. Kwenye upande wa kushoto, kuna miti mingi ya kijani kibichi na bango kubwa la matangazo, upande wa kulia sehemu ya gari inaonekana, ikiwa na kioo cha pembeni, ikidokeza kua picha imipegwa kutoka ndani ya gari.

Msongamano wa magari barabarani kuna mabasi mawili. Gari ndogo la abiria nyeupe na pikipiki. Maafisa wawili wa trafiki wako kazini wakiongoza magari wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya majano na nyeusi.

Basi la abiria, pengine matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu karibu na basi hio, wengine wakiwa wamebeba mizigo. Bango mbele ya basi linaonyesha njia za usafiri.

Shughuli nyingi katika kituo cha mabasi jijini Nairobi. Kuna mabasi mekundu watu wakitembea na majengo marefu nyuma, inaonekana kama alasiri au jioni kutokana na mwanga.

Miundo miwili ya mabomba makubwa, kila mmoja ukiwa na rangi tofauti. Upande wa kushoto kuna mabomba ya kijivu au fedha yaliyopangwa kwa usawa. Upande wa kulia kuna mabomba ya rangi nyekundu au kahawia pia yamepangwa vizuri. Huenda mabomba haya yanatumika kwa ujenzi au mifumo ya maji.

Bomba la machungwa likimwaga maji mengi, likitiririka kwa kasi na kutua kwenye ardhi yenye mimea. Maji yanaruka na kutengeneza mapovu chini, mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na mlima mdogo au kilima na anga la buluu.

Mazingira ya nje yenye ukuta wa bati uliopauka na mimea michache. Katika sehemu ya chini ya ukuta, kuna mita ya maji iliyounganishwa na bomba ndogo ikiwa imewekwa juu ya mawe na udongo.

Mfumo tata wa bomba ,uwezekano mkubwa ukihusisha matibabu ya maji au matumizi ya viwandani na usakilishaji wa vifaa.

Mabomba matatu ya chuma yanayotoa maji. Bomba la kwanza linaonekana likimwaga maji mengi, huku yale mengine yakitoa kidogo au kutotoa kabisa. Maji yanaonekana safi na yanatoka kwa nguvu. Mandhari nyuma yanaonekana kuwa na kuta za zamani labda za mawe.

Eneo la ujenzi au barabara nyebamba kati ya majengo. Kuna uziwo wa mabati na mabomba marefu na gari ndogo ya kubebe ya mizigo. Watu wachache wanaonekana kutembea katika eneo hilo.

Bomba likimwaga maji kwenye tangi la maji la mawe. Maji yanatirirka na kutengeneza mapovu kidogo. Tangi hilo limezungukwa na nyasi ya kijani kibichi.

Lori kubwa jeupe lililobeba magunia mengi makubwa yanayoonekana kuwa yamejaa vitu. Watu kadhaa wako juu ya magunia haya ndani na nje ya lori wengine wakishikilia na wengine wakikaa.

Pampu ya maji, ya rangi ya chungwa. Imeunganishwa na mabomba, na mifumo mengine, labda ya kuchuja maji. Kuna pia waya, na vifaa vingine vya umeme, vilivyounganishwa nayo.

Kiwanda kikubwa cha chuma kikiwa na majengo marefu yenye miundo ya chuma na mabomba makubwa ya viwandani, chini ya anga la buluu. Inaonekana kuwa mahali penye shuguli nzito ya viwanda.

Bomba la maji lililovunjika au kuharibika likiwa limezama kidogo kwenye maji ya matope. Kuna vipande vya mbao au vijiti vilivyochomoka vilivyozunguka bomba hilo. Mazingira yanaonekana kama eneo lenye uharibifu au mafuriko kidogo.

Matangi mawili makubwa meusi ya kuhifadhi maji, yakiwa yameunganishwa na mfumo wa mabomba ya kijani kibichi. Yanayotembea chini ya sakafu ya vigae vyekundu.

Kiunganishi cha bomba la maji chenye valvu katikati. Kila upande una valvu. Kuna kiunganishi cha bluu kinachoshikilia bomba nyeusi labda la kumwagilia. Inakaa juu ya kuni na nyasi. Ikionyesha matumizi ya nje.

Ujenzi au matengenezo ya reli. Kuna kreni kubwa ikiinua na kuweka vitu vizito, labda vipande vya reli au mabomba makubwa, karibu na wafanyikazi kadhaa, waliovalia mavazi ya usalama ya rangi ya chungwa.

Rundo la mabomba meusi yaliyowekwa chini. Yametengenezwa kwa ajili ya kuuzwa au kutumika katika miradi ya ujenzi. Nyuma kuna eneo la kijani kibichi labda shamba au bustani.